Nguzo ya umeme iliyosimama kando ya barabara ikiwa na nyaya nyingi zilizounganishwa kanda sehemu mbalimbali, nguzo hiyo kuna vifaa mbalimbali vya umeme pembeni kuna nyumba, nyumba hiyo ina geti jeupe.

Huduma za umeme katika jamii kuna trekta ambalo linasaidia kuinua vifaa vya umeme kwa ajili ya kuweka nguzo na kupandisha transifoma iliiweze kugawa umeme katika mitaa hiyo.

Daraja linalopitisha watu aina mbalimbali, pembeni yake kukiwa na nguzo za umeme zinazotoa huduma katika nyumba za pembeni na viwandani, pia kuna wanafunzi wanaonekana wakiwa wanapita darajani hapo na watu wazima.

Nguzo mbili za umeme zilizosimamishwa karibu na kila moja zikiwa zimebeba transfoma kubwa ya umeme. Transfoma hiyo yenye rangi ya bluu, kijivu na imewekwa juu ya mbao zilizofungwa kwenye nguzo. Juu ya nguzo hizo kuna nyaya nyingi za umeme zimefungwa pamoja.

Geti kubwa la bluu ambalo linamatofali ya bloku, likiwa limezungushwa nyaya za umeme kwa usalama zaidi na ulinzi maridadi katika nyumba hizo za makazi ya watu.

Nguzo ya umeme iliyo karibu na nyumba ya matofali ya kuchoma, ikiwa ina nyaya mbalimbali za umeme. Kwa ajili ya kusambaza huduma katika mtaa huo, na mitaa ya jirani umeme uwafikie kwa urahisi kwa kuunganisha nyaya kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Kiuzi kikubwa cha chuma na majengo yanayoonekana kwa mbali kando ya daraja lililo na nguzo za taa, yakionyesha miundo mbinu ya uzalishaji wa umeme kutoka katika bwawa la umeme.

Wananchi wakiwa barabarani wamesimama, wengine wanatembea wakiwa wanasubiri kuvuka barabara huku polisi akiwa tayari kuwapa maelekezo pale tu taa ya kijani itakapowaka kuwaruhusu wavuka kwa miguu wavuke, kwa kutumia pundamilia yenye lami nyeusi na nyeupe.

Alama ikiwa inaonyesha rangi nyeupe na rangi nyekundu kwa ajili ya watu wanaotembea barabarani, magari, baiskeli ,waendesha maroli, kuwaelekeza muda wa kupita magari na muda wa watu kutembea.

Wananchi wakiwa barabarani, wakivuka barabarani kwa kutumia alama ya pundamilia , yenye mistari mieupe na mieusi kwa usalama wao zaidi, na hapo madereva wanatakiwa kupunguza mwendo na kusimama kuwapisha wavuka kwa miguu waendelee na safari yao.

Alama za barabarani na usafi wa mazingira ikiwa inaonesha alama yenye nembo ya "v" ukionyesha mtu ameshika ko leo katika maana ya kuweka usafi katika jiji au vijiji.

Barabara yenye shughuli nyingi inapita katikati ya jiji lenye majengo marefu, huku magari yakionekana yakitembea na miti mingi ya kijani kibichi ikipamba kando ya barabara hiyo, huku ishara za barabarani zikionekana wazi.

Wafanyakazi wakiwa katika barabara, wakiwa na trekta ya njano ili kuweka sawa barabara kwa kuikandamiza ili iweze kuwa imara kwa ajili ya usafirishaji. Pembeni mwa nyumba za maghorofa na pembeni kuna matrekta yanayoendelea kumwaga maji, ili kuimarisha barabara.

Wavulana na wanawake wakiwa katika kuongea moja mbili wakiwa na vyombo vya usafiri kama pikipiki zilizokuwa na rangi ya njano na nyeusi, wakiwa tayari katika huduma hiyo ya usafirishaji kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Barabara nzuri inayopendeza ikiwa inabasi linalosafiri likiwa limebeba abilia kwajili ya kuwapeleka sehemu moja kwenda nyingine, pembeni kuna nyumba ambayo inaukuta mlefu, nyumba hiyo ni ya gorofa na pia kuna msikiti, mbele yake kuna majengo makubwa na mabango ya matangazo.

Wafanyakazi wakiwa katika barabara wakiendelea katika ujenzi wa kuweka barabara iwe imara, kwa ajili ya usafirishaji wa abiria na pia kwa ajili ya usafirishaji wa nafaka kutoka mashambani kwenda viwandani.

Treni ya kisasa yenye rangi nyekundu yenye injini kubwa ikiwa inapita kwenye reli inaonekana kwa mbali pembeni yake kuna miti mirefu na makazi ya watu kwa mbali ikielekea katika stesheni.

Mwanaume aliyevalia jaketi lenye rangi ya machungwa, akiwa ameshika gunia la mkaa katika kulipakia kwenye pikipiki yake kwa usafiri rahisi na wa haraka, katika mazingira ya nyumbani yanayosaidia watu wengi.

Usafiri wa pikipiki aina ya "bolt" imepaki nje ya nyumba ya muhudumu huyo akiwa tayari kusikiliza maombi ya wateja wake. kwa ajili ya kwenda kuwapa huduma sehemu mbalimbali tofauti.

Barabara nzuri inayoendelea kukarabitiwa, na watu waliopo kwenye kazi hiyo wakiwa na trekta zuri lenye rangi nyeupe likiendelea kukandamiza barabara hiyo ili iwe imara. Kwa ajili ya usafirishaji wa binadamu na usafirisaji wa mazao.

Barabara mpya lami inayotengenezwa huku tingatinga likimalizia kazi ya kuikanyaga, na watu wakitembea kandokando, wakionesha kuwa wanajali uboreshaji wa barabara, maendeleo ya miundombinu na usafirishaji.

Usafi wa mazingira katika maeneo ya kazi ni jambo la muhimu, watu waliwa wanafanya usafi ofisini wakiwa wameshika mipira kuvuta maji na brashi za kusugua chini na mabomba kwa ajili ya kuwasaidia kuondoa uchafu uliopo katika eneo la kazi.

Ndoo kubwa nyeusi yenye mfuniko mweusi na karatasi nyeusi, kwa ajili ya kuweka uchafu ambao nitakaa ngumu, kama; makopo, madaftari vijiti vyote vinavyoweza kuleta madhara katika mazingira.

Mazingira yanayoonekana ni machafu katika sehemu zinazojengwa nyumba, nyumba hizo zinaonekana ni za ghorofa huku wametupa takataka ovyo kwenye majani yenye ubichi ubichi wa kijani katika eneo hilo ni pachafu kabisa.

Eneo kubwa la takataka ambapo kuna rundo kubwa la takataka, watu kadhaa wanaonekana wakichagua takataka, wengine wamebeba mifuko mikubwa juu ya vichwa vyao, ndege aina ya morabu wamesimama karibu wakitafuta chakula.

Eneo la takataka mfanyakazi amesimama nyuma ya gari la takataka akiwa amevaa flana ya rangi ya chungwa inayong'aa, na takataka nyingi zimejazwa nyuma ya lori hilo katika hali ya ukusanyaji kuweka mazingira kuwa safi na salama.

Chombo cha kuwekea takataka ngumu kama: makopo, chupa, karatasi na aina mbalimbali za uchafu, hutupwa humo, badaye kuweka mazingira katika hali ya usafi.

Rundo la vyuma chakavu vikiwa vimetupwa, ndani yake kuna mabomba ya zamani, na sehemu za mashine zilizooza zikiwa zimetupwa chini kwenye sehemu ya dampo kwa ajili ya usafishaji na utunzaji wa mazingira bora.

Sehemu maalumu ya kutupa takataka za kila aina, ambapo kuna watu wanachambua makopo, pia kuna gari la takataka tayari kwa kuzichoma na kuweka safi mahali hapo.

Vijana wanne wakiwa barabarani wakifanya usafi na kuzoa takataka wakiziweka katika mifuko kwa ajili ya kwenda kutupa sehemu maalumu, wakiwa wamevalia mipira mikononi na mmoja akiwa amevaa barakoa.

Barabarani kuna gari kubwa la takataka lenye rangi ya kijani na matairi meusi mbele ya kichwa cha gari limepakwa rangi nyeupe, kwa ajili ya kukusanya uchafu katika mazingira kwenda kutupa sehemu maalumu kuweka mazingira katika hali usafi.

Mabomba makubwa ya kijani yamepita katika barabara, yakiwa yanatoa huduma ya usambazaji wa maji majumbani, kwenye taasisi kama: shule, hospitali kwa ajili ya kuwasaidia wafanyakazi na watumiaji wa maji hayo katika makazi ya watu. Nyuma yake kuna wavu uliopitisha kulinda mabomba hayo.